Hii ni nyumba inayoonekana ni nyumba ilikuwa ilikuwa imewekwa ndizi na ndizi yenyewe inapakia ama inakusanywa inapelekwa mahala pa kuuza ama inapelekewa mtu kwa sababu imewekwa crates na ni ndizi yenye imeiva.

Mazao haya ni mazao ya ndizi, hapa inaoneka ni mahali pa kuuzia ndizi, naona kuna watu wanao nunua ama wanunuzi, wanachukua hizi ndizi wanaenda kuuza mahali pengine.

Mimea hii ni mimea ya mahindi na huwa inamea kwa miezi minane ama miezi saba inategemea ile type ya mahindi na hii mahindi inaonekana ikiwa na kasoro ama imeshikwa na ugonjwa.

Kifaa hiki kinatumika kutoa ama kukamua ng'ombe ya maziwa na inasaidia pakubwa maana kuna ng'ombe mingi ng'ombe zaidi ya ng'ombe ishirini na inasidia kupungiza kazi ama masaa ya kukamua.

Hii ni mahindi iliyomwagwa chini kwa ajili ya kukaushwa after kuchunwa kwa shamba na mwenyewe anajaribu ku sort ama kukagua kutoa zile na mbaya na kuchagua zile nzuri ziendelee kukauka.

Msichana huyu amebeba pump kwa mgongo wake na pump hiyo inatumika kunyunyuzia dawa kwenye mimea au kwa wanyama kwa ajili ya hapa anatumia pump kunyunyuzia dawa kwenye wanyama au ng'ombe kuzuia kupe.

Ndizi hii iko kwa early stagas ya maturity na iko na karibu miezi tatu, na ndizi hii inaitwa kwa lugha ya kimombo.... na bado iko na karibu miezi tatu hivi ndio iive.

Hii ni picha ya ndizi. Inaonyesha kwamba eneo hili linapokea mvua ya kutosha. Pia inaonyesha kwamba watu katika eneo hili wanafanya ukulima mno. Pia machuuzaji kwenye maduka tofauti tofauti.

Mtu huyu amevalia nguo ama nguo zinazokuwa za kuzuia kupata magonjwa ama ni ya madaktari wanaotumia ku treat watu na mtu huyu pia anaonekana ku mix ama kuchanganya dawa kwa ajili ya kupeana.

Hapa ni chakula inayopakuliwa ambayo inakaa kama wali au sima, na inapakuliwa kwa watu wanaonekana wako kwa sherehe, na wanapakuliwa kwa masahani ndogo ndogo ya kijani kibichi na kijani.

Hii ni picha ya zizi la ng'ombe inaonyesha kwamba mtu anayeishi huku ni mkulima wa mifugo pia inaonyesha mzuri mno na inatuma kumaanisha mkulima huyu ana hela kutoka kwa hizi mifugo zake, ng'ombe.

Maziwa haya yamekusanywa na mtu wa kuendesha tuktuk, nakusanya anaweka kwa jerikani za nyeupe, na anazichukua factory ya kuprocess hii maziwa anazichukua kutoka kwa wakulima wadogo wadogo.

Shamba hili ni shamba la bananas ama ndizi na shamba hili linaoneka iko eneo mahala hakuna mvua ama mvua kidogo kwa sababu chini yake hakuna vegetation ama nyasi ama kitu yoyote ya kibichi.

Shamba hili ni shamba la ndizi ama bananas kwa lugha ya kimombo. Shamba hili pia likona ndizi mingi na ndizi ndogo ndogo na zingine karibu zimeiva ndizi hizi pia ni kitu ni fruits mzuri mzuri kwa kiafya.

Hizi ni ndizi zilizoshikiliwa na mkono wa mtu ama mkono wa binadamu. Na ndizi hii yenye upande wa juu na upande wa chini na katikati yake haijaiva kabisa kidogo, so inaonekana ni kitu imeenda ama ni ndizi imeenda kuivishwa.

Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa gredi na wanaliswa mahali pasio pazuri na kuna wengine wanaonekana ni kama wamekufa. Kuna wawili ama watatu hivi wenye bado wako hai. Mahali hapa ni pabaya sana na si condusive kwa wanyama.

Mwanamke huyu ananyunyuzia maji ya kuosha ama kuoshwa viumbe na mnyama hawa ni ngombe wasiokua wa maziwa, ni ngombe wa nyama ya kula na mama huyu anawaosha kwa maji.

Hawa watu wanaofanya biashara ya maziwa, mwingine ananunua na mwingine anauza, anaonekana ni mkulima wa maziwa huyu hapa anabeba maziwa, anaokota maziwa kwa wakulima wadogo wadogo, kisha anazichukua kwa njia ya bodaboda ama kupitia bodaboda, na kuzipeleka kwa processing facility , mahali wanauza maziwa.

Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni ng'ombe wa gredi na ni ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na afya nzuri na wamepewa vyakula ama kuna vyakula mbele yao vyakula yenye iliyowekwa kwenye magunia.

Hizi hapa ni mitungi za maziwa na inaonekana hapa ni depot ama mahala pa kuchukua maziwa, wakulima wanachukuwa maziwa wanaenda kuuza alafu zinapelekwa kwenye dairy factory , mahali pa kupaki maziwa.

Jumba hili ni jumba au kiwanda cha ku process maziwa na hawa ni wafanyakazi kwa sababu wamevalia mavazi ile ya factory kwa sababu wako na hairnet , wako na nguo nyekundu ama nyeupe.

Ndizi hili imekatwa kabla ya mezi yake ijafika miezi yake ya kukatwa, na uwa inachukua karibu mwaka mzima ili ianze kuiva vizuri, na sijui kwa nini imekatwa uenda kuna sababu , sababu ya kukula ama sababu ya kuangushwa kwa mvua.

Wafanyikazi hawa wamemwaga maziwa kwa kichungi na wanamwaga kwenye mashini ya kutoa uchafu kwa maziwa na wamevalia vizuri sana hakuna uchafu inaingia kwa hiyo maziwa kuwa wako vizuri.

Mkulima huyu anakangua shamba lake, shamba la ndizi na kuna vitu zingine zimepandwa hapo chini. Shamba hili linaonekana likuwa eneo hakuna mvua kwa sababu mchanga wake ni mchanga nyeupe haikai kuwa na maji maji.

Huu ni ukulima unaoitwa ukulima wa kuchanganya kwa sababu hapa kuna bananas na mahindi, na shaaba lenyewe limelimwa hadi nusu liko na malaini alfu huko juu kuna mawingu ishara ya kuwa kuna mvua ya kutosha.